Watu wawili waliobeba sinia zenye rangi nyeupe na kijani, nguo nyekundu yenye maandishi ya manjano, samaki waliopikwa, kofia nyekundu chupa.

Kuna mitungi ya kuekea maziwa na watu wawili, mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe, mwingine nguo nyeusi na mchoro wa ng'ombe kwenye ukuta na mlango. Kuna mabati yenye rangi kahawia.

Hapa kuna meza, sahani, nyama na ndimu, mgomba wa ndizi, nyumba yenye rangi ya samawati, kuna maandishi kwenye ukuta.

Hapa ni ufuo wa bahari. Kuna chupa ya maji yenye kifuniko cha rangi ya samawati. Kuna mimea inayoranda kwenye mchanga ya kijani iliyoota maua rangi ya zambarau. Kuna vijiti vya mti vilivyokatika.

Hapa ni sokoni panapouzwa madafu yaliyochongwa kueza kutumiwa. Naona kuna watu ambao wamevalia nguo rangi tofauti tofauti.

Hili ni zizi la ng'ombe lililogawanywa kupitia vyuma, miti na kuta wa mawe, kuna ndama watano wenye rangi nyeupe na nyeusi, mmoja akiwa na alama kwenye sikio ya kijani kibichi, kuna samadi.

Hili ni soko la ndizi, kuna mtu aliyeinua ndizi juu amevalia shati ya samawati. Mama aliyeinama amejifunga leso kiunoni, kavalia nguo nyekundu, kuna gari, watu waliosimama, miti, majengo.

Hapa ni kwenye mahabara. Daktari aliyevalia sare zake, mkononi mwake ameshika vitu viwili. Kwenye meza kuna vikombe vinane, kimoja kina maji ya kijani. Dirisha, ukuta uliopakwa rangi ya krimi, picha iliyotundikwa ukutani.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamesimama wengine wamelala chini. Viwele vyao vimejaa maziwa. Kuna mahali pa kunywea maji. Paa limeezekwa mwa mabati.

Hapa kuna kibanda kinachouza madafu, mtu aliyesimama amevalia miwani meusi na mrija mkononi, maandishi, "Coconut", mabati na paa lenye rangi ya samawati, nyasi, kuna miti.

Hapa kuna maziwa mala ndani ya kikombe, maziwa haya yana rangi karibia kijani kibichi, nyeupe yaliyoganda na ndani ya kikombe hiki kuna kijiko cha mbao.

Mitungi rangi ya njano, watu, nguzo, ndoo, besheni, ndimu, minazi, vitunguu, korosho, mabuyu, ukwaju, kijiko, besheni, kreti, magunia.

Hapa kuna vyakula vilivyopikwa: kuna wali, nyama, samaki, viazi, kuna miguu, mabuyu, saa, kijiko, sinia, sahani, mkeka.

Hapa ni bustani. Kuna maua, miti, matawi, nyasi, na majani yalioanguka chini, ukuta wa mawe wenye rangi nyeupe, mawingu kwa mbali.

Samaki, beseni, sinia, meza, pete, rinda, kitenge, bangili, ushanga, kipuli, nyanya, hoho, kitambaa cha kichwa, kibanda.

Hapa ni maeneo pa kuishi. Kuna miti, kuna nyasi, maua, majani yameanguka chini, ukuta wa mawe uliopakwa rangi nyeupe, kuna lango, jengo la ghorofa moja lenye kuta zake nyeupe pamoja na paa.

Mkono umebeba aina ya vyakula vilivyopikwa kama vile nyama, mboga, wali, chapati, kuna kachumbari, parachichi, ndimu, kwenye sahani yenye rangi nyeupe.

Maji ya bahari, ufuo, mchanga, mawingu meupe , nguzo za mawe, nyasi , fito, makuti, bango lililotundikwa kwenye ukuta, nyumba za makuti.

Hapa ni porini, kuna mnyama mweusi wa jina nyati aliye na pembe zilizopinda kuelekea juu. Kuna kima watatu wanaekula pamoja naye, mchanga, nguzo ya mawe iliyo pakwa rangi ya kijani.

Kuna beseni za waridi, za njano, za kijani kibichi, kuna ndoo, kuna sinia. Watu waliosimama wengine wameketi na samaki wa aina mbalimbali wakubwa kwa wadogo.

Ng'ombe, zizi, paa la mabati, mitungi miwili ya njano na nyeupe, sepetua, nyasi, samadi, mchanga, mtu aliyevalia shati jeupe, long'i nyeusi, mawingu meupe, miti.

Hili ni soko la samaki wa aina mbalimbali waliowekwa kwenye sinia, kijani, samawati, hudhurungi, kahawia. Kuna maji, kopo la rangi ya kijani na meza.

Sahani ya chakula iloshikwa mkononi, ina viazi, nyama, na mchuuzi. Na mtu aliye keti karibu na kibuyu cha maji wengine wamesimama, wamevalia longi ya samawati viatu vya samawati.

Kikombe, sahani, kijiko, chakula kilichopikwa, mchanganyiko wa nyanya, hoho, karoti, nyama na viazi.

Samaki wa aina tofauti tofauti wakubwa kwa wadogo waliowekwa kwenye besheni sita na karatasi za kupakia, kitambaa cheusi, chupa ya maji, karatasi lekundu.

Hapa ni mezani kuna sinia yenye rangi nyeusi na sahani sita nyeupe zikiwa na kachumbari, ndimu, samosa na kitambaa chekundu. Kuna kiti.

Hapa ni mahali nyama huchomwa, hukatakatwa vipande vidogovidogo na kudungwa kwenye vijiti kisha kuwekwa kwenye meko. Mtu aliyeinama amevalia shati nyeupe, beseni ya rangi ya njano, chupa nyekundu, na kifuniko chake cha samawati na majiko.

Hiki ni kibanda cha kuuza muhogo uliochomwa kwenye mafuta. Watu walioketi kwenye viti rangi ya samawati na nyekundu, wale wanaotembea wamevalia kofia zao, magunia meupe yaliyopakiwa, kuna miti.

Mkeka wa mezani wa rangi ya kijani, sahani, kachumbari, nyanya, kitunguu, wali, samaki uliopikwa kwa mchuzi na meza.

Hapa ni maali pale ambapo watu hukusanyika na kuchukua maziwa. Kuna lango, ukuta wa mawe, kuna jengo, mchanga, pikipiki mbili, mitungi ya kuekea maziwa, mitano, mtu aliyesimama akiwa amevalia koti.

Hapa ni mezani, vyakula vinapakuliwa, kuna sambusa, bajia, ndizi, viazi, samaki, mkono ulioshika sahani, meza, kijiko, sinia, mchuzi, bangili.

Hivi ni vyakula vilivyopikwa na kuwekwa kwenye sahani sakafuni. Kuna samaki na mchuzi, dania, ugali, kachumbari, kisu, kijiko, uma.

Zizi la ng'ombe lililozungukwa kwa vyuma vilivyopakwa rangi ya kijani kibichi, kuna ndoo ya kutilia maziwa, kuna mlango, kuna paa, dirisha, kuna vigingi vya mbao.

Mimea aina ya dungusi kakati, kuna miti, ukuta wa mawe, nyasi, maua, fito zilizopigwa pamoja kupitia misumari na kufungwa kakamba, chupa mbili ndogo nyeupe, kifuniko chekundu.

Kuna meza, sinia, mahamri, vitumbua, viazi karai samosa , mtu aliyeinama akiwa amevalia shati nyeupe akipakia yule aliyeketi kwenye kiti. Kuna gari rangi ya samawati. Watu wamevalia kofia samawati nyekundu na nyeupe.

Hivi ni vyakula vilivyopikwa na kuandaliwa mezani. 𝐾una yai, nyama, wali, kachumbari, sambusa, mchuzi, sahani, sinia.

Hivi ni vyakula vya aina mbalimbali vilivyopikwa kuwekwa kwenye mikebe juu ya meza. Kuna nyama, wali, mchuzi, kachumbari, chupa mbili zilizofunikwa.

Hili ni soko. Kina mama wanauza mandizi yaliyo iva. Wamevalia sare tofauti. Kuna yule aliyevalia shati nyekundu, kitamba keusi. Kuna yule aliyevalia nguo yenye mauwa na kitamba cha kahawia kwenye kichwa. Kijana aliyevalia shati nyekundu ako pale pia.

Hapa ni kwenye karamu, chakula kimepikwa na kuandaliwa. Kuna wali, kuku, mtu aliyeketi ameshika simu mkononi, watu waliosimama wamevalia kofia kwenye vichwa. Kuna chupa ya maji na sufuria.

Hawa ni samaki aina ya tilapia, waiochomwa katika mafuta. Kuna mtu aliyesimama akiwa amevalia shati nyeupe, bangili kwenye mkono na kifaa cha kupakulia samaki. Viti rangi ya samawati, kuna meza.

Hapa ni mezani, chakula kilichopikwa na kuandaliwa. Kuna mchuzi, samaki aliochomwa kwa mafuta, ndimu, dania, viazi karai, kachumbari, kijiko, kisu, sahani, viti.

Hapa ni mezani chakula kilichopikwa kimeandaliwa, wali, nyama, kachumbari, kuna vijiko, sinia, chupa ya soda, Fanta, na sharubati.

Hapa ni mezani. Vyakula vimeandaliwa kuna pilau, mayai, chapati, ugali, kikombe cheupe, kuna sinia, sahani, vijiko, umma, kisu, chupa lililo simama na kifuniko cheupe, kitambaa chekundu chenye madoadoa meusi.

Kuna ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe ndani ya zizi. Mtu aliyevalia koti lenye rangi samawati, longi ya kahawia. Kuna miti. Kuna chakula cha ng'ombe

Hiki ni chakula kilichopikwa, wali mweupe, mchuzi, nyanya, samaki watatu, kijiko, sahani nyeupe, sinia nne wa samawati

Ng'ombe wawili wakiwa wanatembea sako kwa bako pande zote mbili. Kuna vyuma ambavyo zinawazuhia ng'ombe, upande wa kulia kuna zizi la ng'ombe wengine na kuna mfereji yenye rangi ya kijani.

Kuna barabara iliyotengezwa kupitia simiti, mawe, kuna taa nyeupe juu ya kiangu, kuna nyasi, kuna miti, kuna kichaka chenye majani mabichi, kuna jengo.

Hapa ni hotelini, mkono wa mtu ulioshika sahani nyeupe ukiwa na chakula wali, kachumbari, ndimu, mchuuzi, chakula cha baharini watu walioketi kwenye viti vyeusi, kuna meza.

Mtu aliyeinama katika bustani, kavalia gwanda lenye rangi ya kijani. Nyasi, maua, majani, miti, bango lenye maandishi, "Do not feed/touch the animals." Ubao mweusi wenye maandishi meupe, ukuta wa mawe.

Huu ni ufuo wa bahari, kuna mchanga mweupe, kuna watu waliovalia nguo za rangi ya samawati, kuna bango linaloning'inia maandishi yake yasioonekana vizuri. Kuna miti ya minazi na kuna ua linalozunguka ni rangi ya kahawia.

Hili ni soko, naona samaki wenye umbo tofauti tofauti , naona mkono wa mtu amevalia sare ya rangi ya samawati , kuna mkebe yenye kifuniko chekundu , kuna sahani ya mabati, kuna karatasi rangi nyeupe, kuna chombo cha kupimia yenye rangi ya chungwa.

Migomba mitatu ya ndizi yenye matawi kijani, mengine yaliyo nyauka. Upande wa kushoto kuna mti mmoja wa kijani 𝑛𝑎 upande wa kulia kuna miti mitatu yenye kijani kibichi.

Soko hili linauza viungo vya kupikia vilivyo sagwa kama vile mdalasini, paprika, kuna ndoo nyekundu, samawati, ya kijani, nyeupe, kitunguu saumu, watu waliosimama, kikapu.

Hapa kuna chakula kilichopikwa almaarufu pilau; mchanganyiko wa wali kwa nyama, kuna ndimu, nyanya, vitunguu vilivyokatwa, uma na sahani rangi nyeupe.

Hapa ni sokoni wanauza samaki wakina mama walio jitanga kwa kanga na leso wengine wamebeba bidhaa kwenye vichwa, mikoba migogoni. Kuna ndoo yenye rangi ya manjano, kifuniko chake rangi samawati, na mtoo wa maji.

Ng'ombe wawili wakiwa wamelala kwenye nyasi, rangi yao ikiwa kahawia. Mmoja kiwele chake kikiwa kimejaa maziwa, amefungwa kengele shingoni.

Hii ni barabara ya udongo. Kuna nyasi, kuna miti, majengo yaliyoekezwa kwa makuti, mengine kwa mabati, kuna tandarua, rangi ya samawati, na mawingu.

Hapa kuna meza ya rangi ya krimi, chakula kilichoandaliwa kimetiwa juu yake, wali kwa nyama kwenye sahani nyeupe, mchuzi uliotiwa kwenye bakuli nyeupe.

Hizi ni chupa sandarusi zilizobeba maziwa iliyokamwa kutoka kwa ng'ombe kutumia kifaa kinachotumia nguvu za umeme , ng'ombe hawa wamo zizini.

Hili ni soko la kuuza vyakula, vilivyopikwa na kuchomwa. Kuna chapati, kuna nyama, kuna mahamri, kuna ndizi, watu waliosimama, aliyevalia nguo nyeupe, nyeusi, kuna ndoo, kuna chupa.